Hili ni darasa la watoto wa shule ya msingi. Watoto hawa ni wadogo. Vijana kadhaa wamevaa shati ya rangi ya manjano na wasichana nao wamevaa nguo ya rangi ya samawati.

Mwanadada huyu ameketi mahali nje, na amekaa kwenye mchanga, na ameshika tarakilishi yake, huku akipakata kwa vidole vyake. Anafuatilia kwa makini anachoona kwenye skirini yake.

Huyu ni mwanafunzi aliyemakinika. Ana kitabu anachoandikia kwa kalamu na mbele yake kuna kipakatilishi ambacho anaweza kukitumia kwa masomo ya kimtandao.

Hapa kuna tarakilishi inayoashiria masomo ya kimtandao na kuna mtu aliyeketi huku akipakata tarakilishi hii akona kikombe kwenye dawati na kitabu na miwani.

Hiki ni kipakatalishi na kina ashiria mafunzo ya kimtandao ya digitali maana kuna mwanaume anaonekana kwenye skrini akifanya mazungumzo na maelezo kama vile ya mafunzo.

Mwanafunzi huyu aliyevaa chombo cha kusikizia kwa masikio, anatazama kipakatalishi chake, huku akifuatilia somo la kimtandao linalofanywa kupitia kwa tarakilishi hii.

Hapa kuna tarakilishi, kuna kitabu na kalamu na kikombe na vyote vimewekelewa juu ya dawati. Mahali kama hapa panaweza tumika katika somo la kidijitali ama somo ambalo linafanyika katika mtandao.

Mwanamke huyu ameketi akitizama mbele, na kuna dawati ambayo amewekelea kipakatalishi na nyuma yake kuna skrini kubwa. Vifaa hivi vyote vinatumika kufanya mafundisho ya kijidigitali.

Mwanafunzi huyu ameketi mbele ya tarakilishi yake huku akifuatilia kwa ukaribu somo ambalo linafanyika kwenye mtandao anakitabu na kalamu ambapo anaandikia na pia amevaa kifaa cha kusikia sauti kwenye masikio yake.

Mwanaume amevalia shati la samawati. Ameketi akiangalia kompyuta yake na ako na kikombe cha kahawa kando yake huku amejishika kidevu.

Mwanafunzi huyu anapata masomo yake kupitia kwa mtandao. Ili kuweza kusoma katika mtandao, unahitaji kipakatilishi, pia unahitaji vifaa vyako vya kuandikia kamma vile kalamu na kitabu.

Mwanafunzi huyu anajifundisha somo la hisabati kupitia kwa mtandao na ili kuweza kusoma somo kama hili, anatumia kipakatalishi , na pia ni lazima awe na kitabu cha kuandikia na kikokotoa.

Hii ni tarakilishi inayotumika katika masomo ya mtandaoni, na kando yake kuna rununu na mikono ambayo inapakata kipakatalishi. Kompyuta kama hii ni nzuri katika mafunzo ya mtandao.

Mwanaume huyu aliyevaa shati la rangi ya chungwa ameketi ndani ya chumba Chenye mandhari Safi na anasikiza kwa chombo cha kuskiza kama vile muziki na pia ako na kompyuta iliyo mbele yake akiandika kwa kitabu.

Mwanaume huyu aliyeketi anapakata kipatakilishi chake. Kipatakilishi kama hiki kinaweza kutumika kidijitali kwa masomo ya kimtandao na ili kuweza kufanya masomo kama haya unahitaji mtandao.

Mwanamke aliye na nywele nyeusi, amevalia blausi ya kijivu. Amekalia kiti cha hudhurungi, na amewekelea mikono yake kwenye dawati, huku akitazama kompyuta, na kando ya kompyuta kuna skirini inayoonyesha picha za watu kadhaa.

Wanafuzi wawili wameketi uku wakitabasamu mbele yao kuna dawati na kuna kipakatalishi ambacho kimeekelewa juu ya dawati na mwanafuzi mmoja amenyoosha kidole chake tayari kupakata.

Wasichana wawili walio pamoja wanatabasamu, huku wanatazama maandishi kutoka kwa kishikwambi, na nyuma yao kuna watoto wengine kadhaa waliokalia dawati. Pia wameshikilia vishikwambi vyao.

Mtu aliyeketi huku ameshika kikombe mkononi wa kushoto, ametazama kompyuta ambayo iko na skirini ya kijani kibichi, ambayo kuna mwalimu wa hisabati anafundisha, akiwa ameshika kipaza sauti.

Mwanamke ameketi ndani ya chumba chenye maadhari mazuri, amevaa chombo cha kusikiliza na huku anatabasamu, na kando kwa upande wa kushoto kuna faili mbili na kitabu ameshika kalamu akijaribu kuandika na upande wa kulia kuna kipakatalishi.

Mwanamke aliyeketi anatabasamu na amenyosha mkono wake huku ametazama kamera. Kuna meza ambayo imewekelewa kompyuta. Ina kitabu na kalamu na nyuma kuna ubao wa rangi ya kijani.

Mwanamke aliyevaa hijabu nyeusi, sweater ya rangi ya kijivu, na jinsi iliotaruka, ameketi huku amewekelea kompyuta ya kupakata juu ya meza, na ameishika kwa mkono wake.

Wanaume wawili wanafanya mazungumzo. Wote wameshika kalamu mkononi. Kuna vitabu vya kuandikia viwili. Kuna simu ya mkononi iko juu ya meza, na kikombe na kipakatalishi.

Mwanamke aliye na nywele ndefu ameketi, huku amewekelea mkono wake kwenye dawati. Juu ya dawati hilo, kuna kompyuta iliyo na mkutano wa mtandao unaoendelea. Na upande wa kushoto, kuna simu na kitabu na mkoba mdogo ulio juu ya dawati.

Mwanamkwe mwenye nywele ya kahawia amekalia kiti cheusi ameshika kikombe ambacho anatia kinywaji nacho mdomoni huku akitazama kipakatalishi na kuna meza nyeusi ambayo ikona kitabu na kalamu juu yake.

Hili ni bweni la shule ya upili ya wasichana ya st. George's na lina vitanda ambavyo vimeundwa kwa vyuma ambavyo vina kitanda cha juu na kitanda cha chini na kimetandikwa matandiko vizuri.

Hii ni maktaba na ni mahali ambapo pana vitabu vya somo la kila aina. Maktaba huwa yakibanfsi na pia kuna zile ambazo ni za umma. Zile za umma mtu yeyote anaweza kutembea kula, akashika kitabu na kukisoma.

Hii ni maabara ya kompyuta ambayo ina dawati spesheli zilizowekelewa kompyuta pamoja na skirini, na pia kuna viti vya kukalia. Maabara kama hii inatumika kuwafunza wanafunzi somo la kompyuta.

Hii ni maktaba, ni mahali ambapo huwekwa vitabu, ili wasome wakija, wanaweza kupata vitabu vya masomo mbalimbali. Kuna wawili, waliofika katika maktaba hii, na wameketi katika dawati wakisoma vitabu vyao.

Hili ni bweni la wanafunzi wa shule ya mabweni. Bweni hili lina vitanda ambavyo vimeundwa ili kua na kitanda cha juu na cha chini. Bweni kama hili ni muhimu kwa wanafunzi wanaolala shuleni.

Hii ni mahabara ya kompyuta, ina kompyuta kadhaa ambazo zinatuma kwa mafunzo ya wanafunzi. Kuna mwalimu anayewafundisha wanafunzi somo la kompyuta, na wamekaa wakiwa tayari kufanya mafunzo yao.

Hiki ni chumba cha malazi kilicho na kitanda kenye kitanda cha juu na cha chini na kimetandikwa vizuri. Kuna kiti kando yake na dawati. Chumba kama hiki mara nyingi hupatikana kwenye vyuo ama kwenye vyuo vya anwai.

Hili ni bweni ambalo lina vitanda vilivyoundwa kwa chuma na lina matandiko. Bweni kama hili linatumika na wanafunzi ambao wanaoenda shule za mabweni, na shule kama hizi zinaezakuwa za wavulana, za wasichana ama mchanganyiko.

Haya ni maabara ya kompyuta. Sehemu kamahii inatumika kuwafundisha wanafunzi somo la kompyuta na nyakati hizi ni lazima kila shule liweze kuwafundisha wanafunzi somo la kompyuta .

Hili ni jengo la shule ambapo limejengwa kwa ustadi na Lina ghorofa na shule kama hii linaweza kutumuka kama shule ya msingi ama pia inaweza kuwa shule ya upili.

Hili ni bweni lililo na vitanda ambavyo vimeundwa kwa vyuma na vimetandikwa malazi na bweni kama hili ni maarufu kwa shule za msingi na za upili ambazo ni za mabweni.

Chumbani humu mna kitanda kikubwa ambacho kina godoro na kimetandikwa vizuri na kina ukuta wa rangi ya kijani. Chumba kama hiki mara nyingi hupatikana mahali pa hoteli.

Hiki ni chumba cha malazi kilicho na kitanda kimoja kisicho cha decor na kitanda kingine kilicho cha decor mbili. Chumba kama hiki ,mara nyingi kinapatikana kwenye hoteli.

Darasa hili la wanafunzi liko na madawati yaliyotengenezwa kwa vyuma na mbao, na pia yako na viti vya kukalia, pia vimetengenezwa kwa vyuma na mbao, na kuna ubao mbele yake.

Wachezaji wawili wa mpira wa magongo, wameshika vigoe vya mpira wa magongo, huku wanatazama mpira wa magongo wakijaribu kucheza. Wako kwenye uwanja wenye nyasi ya kijani.

Humu ni ndani ya kanisa kubwa. Pale mbele kuna ishara ya msalaba. Kuna mtu ambaye amesimama upande wa kushoto. Kuna viti vingi ambavyo ni vya rangi ya samawati.

Darasa kubwa lenye wanafunzi waliovalia mavazi ya samawati, lina madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma iliyopakwa rangi nyeusi. Wamekalia viti vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma zilizopakwa rangi nyeusi na nyuma kuna mwanaume amesimama akiwa amevalia suti.

Hili ni darasa la wanafunzi lenye madawati kadhaa na ukuta wa darasa hili umepakwa rangi ya samawati nusu kuenda chini na nyeupe nusu kuenda juu na mbele ya darasa kuna ubao wa kuandikia.

Hii ni maabara ambayo ina rafu zilizopangwa vitabu vingi na pia kuna mwanaume ambaye amekalia meza, amefungua kitabu ambacho anasoma na mkononi ana kalamu ya kuandika.

Watoto wawili waliovaa t-shirt nyekundu wako katika uwanja wa michezo. Mmoja ameutazama mpira tayari kuupiga teke na kuna mkufunzi aliyetazama nyuma aliyevalia shati jeusi.

Huyu ni mwalimu aliyeketi katika chumba cha walimu akona vitabu vya wanafunzi wake katika dawati huku akisahihisha kimoja amevalia barakoa na barakoa zilitumika sana wakati wa ugonjwa wa Corona.

Mwalimu huyu yumo katika chumba cha walimu. Amekalia kiti na kuna dawati mbele yake ambayo ina vitabu vya wanafunzi. Ako na kitabu ambacho anasahihisha kwa kalamu.

Huu ni ukurasa wa kitabu cha kukadiria aliyofanya mwanafunzi wa gredi la saba kitabu hiki kinaandikwa jina la mwanafunzi kidato mwaka na gredi yake na kitabu hiki kimetoka kwenye wizara ya elimu.

Hapa kuna watu wazima wanaopata mafunzo na maelezo mbali mbali. Mara nyingi watu wazee waliopita miaka ya kuingia shuleni, huwa wanapata masomo yao ya uzeeni

Wamama wakongwe wamekusanyika na wameketi huku wakijaribu kujifunza kitu fulani kwenye karatasi. Wakongwe ambao hawajapata mafundisho kwa sababu hawawezi fika darasani huwa wanapatiwa mafunzo ya watu wazee.

Wakongwe hapa wamefika kwa wingi ili kuweze kupokezwa maarifa. Na wameketi vizuri kwenye viti vyao huku wakifuatilia kile wanachoongeleshwa. Na masomo kama haya huwa ni muhimu kuwajulisha wakongwe mambo mengi.

Hapa ni katika darasa la mafunzo ya uzeeni na kuna wakongwe wanaopitia masomo yao na mwalimu anayewafundisha si mkongwe kama wao lakini wameketi wakimskiza kwa makini.

Watoto hawa wa shule ya msingi wanatabasamu na wanafuraha tele na ni kwa sababu wamepewa maankuli. Kwa hivyo wanakula wakitabasamu. Chakula ni muhimu kwa ukuaji wa watoto.

Hapa ni shuleni kwa watoto wa shule ya msingi. Na kuna watoto wawili ambao wameshika bango la Dishi na County ambalo linatangaza mpango wa kuwalisha wanafuzi.

Wanafunzi hawa waliovaa sare zao za shule wako katika maabara na wanafanya majaribio yao wakitumia vifaa vya maabara. Majaribio kama haya ni muhimu ikiwa wanataka kufaulu katika fani mbali mbali za sayansi

Hapa ni katika darasa la watoto wa shule ya msingi. Ni watoto walio wa umri mdogo. Viti vyoo ni vya rangi nyekundu. Wamevaa sare ambazo ni shati za rangi ya samawati na dawati zao zimetengenezwa kwa mbao na pia kuna ubao wa kuandikia.

Hili ni darasa la wanafunzi wa shule ya msingi ,darasa ili Iina viti na dawati ambazo zimetengenezwa kwa mbao . Wanafunzi hao wamevaa sare zao za shule na wanaskiza kwa makini na wanafuatilia mafunzo ya mwalimu wao.

Hawa ni wanafunzi waliovalia sare za shule, na ni shule ya msingi, wameketi kwenye mchanga, ili wakule maamkuli yao, ambayo wamewekewa kwenye sahani. Chakula, ni muhimu kwa watoto wa shule.

Huyu ni Rais wa Kenya anayejulikana kama William Ruto .Amefika katika shule ya msingi, ameshika sahani ya chakula, anamuongelesha mtoto na amefika hapa kwa ajili ya mpango wa kulisha wanafunzi wa shule za msingi.

Hii ni shule ya msingi. Na katika shule hii kuna maandishi ya nambari ambayo yameandikwa katika ukuta. Maandishi kama haya, huwasaidia watoto wadogo kuweza kuelewa masomo yao kwa urahisi.

Wanafunzi hawa wa shule ya msingi wamepiga foleni ili kuweza kupokea kopo la uji na kuna yule ambaye ameketi na ameshika sahani akijaribu kumwekea uji mtoto mmoja.

Huu ni umati mkubwa wa wanafunzi wa shule ya msingi, ambao wamekusanyika kwa mahali pamoja. Wana aina mbili za sare ya shule, moja ni ya kijani, ingine ni ya samawati.

Hapa ni katika shule na wanafunzi wamepiga foleni ili waweze kupata maankuli. Mashule nyingi ambazo ziko katika sehemu kame huwa zinahitaji sana msaada wa chakula ili kuwahifadhi wanafunzi katika shule.

Hawa ni wanafunzi na walimu wao na wanafunzi hawa wamevalia sare za shule na wameshika vyeti katika mikono yao kuashiria ya kwamba walifika hapa ilikuweza kutuzwa kwa jambo speceli walilolifanya.

Wanafunzi hawa wa shule ya upili wanatabasamu na wana furaha za tele tele. Ni kama kwamba wameshinda kitu ama wanajifurahisha tu na mara nyingi wanafunzi kama hawa huwa wanachukulia kitu kwa mzaha na wanafurahia pia.

Hapa ni katika maabara na kuna watu wawili wanaofanya masomo yao wakitumia vyombo vinavyopatikana katika maabara. Mmoja huyu aliye mwanamume anatumia chombo cha kuchomelea.

Huyu ni mwanafunzi wa shule ya upili amevalia sare zake za shule ameketi kwenye meza chakula chake na kwa ghivo ni wakati wa maankuli na anafurahia chakula chake huku akikula na kijiko.

Wanafunzi hawa wamefika katika chumba hiki ili kuweza kupokezwa vyeti vyao. Na vyeti hupeanwa wakati mtu amefanya bora katika kitu fulani, na hivyo hawa wamefanya bora katika vitu fulani.

Mahali hapa ni katika sherehe ya kuwapokeza wanafunzi vyeti, na kuna wanafunzi kadhaa waliovaa sare za shule, tayari wamepokezwa vyeti vyao, na mwalimu naye pia anapokezwa chake.

Hapa ni mwanafunzi na mwalimu wake, na mwanafunzi huyu anapokezwa cheti. Cheti kama hiki huwa kinapokezwa mtu aliyefanya vyema, katika somo lake au katika fani nyingine tofauti.

Hapa ni katika shule ya upili, inayojulikana kama Thika Road Christian School, na hapa kuna mlingoti wa bendera, na bendera iliyopandishwa mlingotini. Shule kama hizi huwa ni nyingi hapa nchini Kenya.

Hawa wanafunzi wako nje mahali pa uwanja na wanafanya funzo la upishi. Hivyo wana mtungi wa gesi na sufuria ambayo iko kwenye moto na kifaa ambacho ni cha kutia vyakula kwenye mafuta.

Hii ni hafla ya kuwatuza wanafunzi na kuna wanafunzi walioshikilia vyeti vyao walivyopokezwa kwa kufaulu katika jambo spesheli na mwalimu naye amesimama huku akiongea kwa kipaza sauti.

Huyu ni mwanafunzi wa shule ya upili aliyevaa sare za shule na pia amevaa aproni akona meza ambayo anaandaa vyakula vya aina mbalimbali mara nyingi wanafunzi wa somo la sayansi hufanya vitu kama hivi vya kupika vyakula.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili. Wanafunzi hapa wamefika katika jaribio la somo la upishi. Somo kama hili huandaliwa kwa wao kupewa vifaa vya kupika, na wanaandaa chakula.

Hapa ni katika maabara .Mahali hapa kuna chupa aina mbalimbali zenye kemikali na kuna mtu anayefanya majaribio na hizi kemikali. Kemikali zinapochanganywa zinaweza dhihirisha matukio mbalimbali.

Huyu ni mwanafunzi na mwalimu wake. Mwanafunzi huyu amekalia kiti cha magurudumu na ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji spesheli. Mwalimu kama huyu anafaa awe amehitimu ili kuweza kutimiza mahitaji ya kimasomo ya huyu mwanafunzi.

Hii ni shule ya wanafunzi wasio na uwezo wa kuona. Na kuna wanafunzi watatu waliovaa sare za shule, na wameshikana mikono wakitembea kwa mikongonjo yao ya kuwasaidia kuona mbele. Na kuna gari ambalo wanalipita hapo.

Huyu ni afisa wa serikali mkuu ambaye anatoa hotuba yake katika kituo cha mafunzo spesheli cha Kenya.

Huyu ni mtoto mwanafunzi mwenye mahitaji spesheli na ana vifaa kadhaa kadhaa vya kujifundisha navyo kama vile penseli za rangi za kuchora na mtoto kama huyu anahitaji mafunzo spesheli.

Hili ni darasa la watoto wenye mahitaji spesheli na watoto hawa wadogo wameinua mikono yao. Hii ni ishara kwamba wameulizwa swali na mwalimu wao na wako tayari kupeana majibu.

Hawa ni watoto wadogo na mwalimu hao watatu kwenye upande wa kulia, watatu kwenye upande wa kushoto na kuna mbwa ambaye pia yuko katikati yao. Mwalimu anawasomea kitabu huku wakimsikiza kwa makini.

Hapa ni katika darasa la wanafunzi wanaohitaji mafunzo spesheli na mwalimu ako na mwanafunzi wake. Mwalimu kama huyu anahitaji kuwa na taaluma ya kuweza kuwafundisha wanafunzi walio na mahitaji spesheli.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji spesheli, na yuko katika darasa, na mwalimu wake anampatia mafundisho. Mtoto kama huyu anahitaji masomo maalum, ili aweze kujifunza mambo mengi.

Mwalimu huyu wa mahitaji maalum anamfundisha mwanafunzi wake mwenye mahitaji maalum huku akitabasamu. Mafunzo kama haya ni muhimu kwa watu walio na mahitaji maalum ili pia waweze kutoshea katika jamii.

Mwanafunzi huyu anayetabasamu ana mahitaji spesheli na kwa hivyo inabidi mwalimu wake amakinike sana anapomfundisha lazima awe na takriba ya juu na awe amefundishwa kufunza mwanafunzi kama huyu.

Mwalimu anayefundisha wanafunzi walio na maitaji spesheli anafundisha mtoto ambaye ni bubu.

Mtoto huyu mwenye mahitaji spesheli amekalia kiti cha magurudumu na anatabasamu huku akimtazama mwalimu wake. Ajifunza akitumia viungo vyenye rangi za aina mbalimbali.

Darasani humo mna wanafunzi vipofu. Kuna wanafunzi wawili, mmoja ni mvulana, mwingine msichana. Wana kitabu spesheli ambacho ni cha breili. Kitabu hiki ni spesheli ambacho kimetobolewa mashimo kuwezesha vipofu kusoma.

Hili ni darasa la watoto wenye mahitaji spesheli. Watoto kama hawa wanahitaji mafunzo spesheli kwa sababu sio kama wale watoto wengine wa kawaida, na walimu wanaofundisha watoto kama hawa wana mafunzo spesheli.

Mwalimu huyu wa mahitaji maalum. anamfundisha mwanafunzi wake asiyo na uwezo wa kusikia wala kuongea. Mwanafunzi kama huyu anastahili afunzwe kwa lugha ya ishara.

Hawa ni wanafunzi wenye mahitaji maalum, na hawa wanafunzi wanajifunza kutumia tarakilishi, na hivyo inamanisha ya kwamba hata watoto wenye mahitaji maalum wanaweza kujifunza kupitia kwa kompyuta.

Watoto watatu wameshikana kwa mabega huku wakitabasamu. Aliye upande wa kulia na kushoto wana nywele nyeusi na yule aliye katikati ana nywele ya hudhurungi. Pia kuna mwingine aliye kando amekaa akiangalia nyuma.

Hili ni darasa la wanafunzi. Kuna wanafunzi kadhaa waliokalia dawati, na kando kuna mwalimu wao aliyevaa aproni nyeupe. Nyuma kuna ubao mweusi.

Kushoto ni mwanamke aliye na nywele ndefu na kuvalia blausi ya rangi ya samawati, katikati ni msichana mdogo mwenye nywele ndefu aliyevalia blausi ya rangi ya waridi na kulia ni kijana aliyetazama upande wa kando huku amekalia kiti cha magurudumu na amevalia shati ya kijani kibichi.

Mama na mtoto wameketi kwenye sakafu wakifanya mazungumzo, huku mama akimwelekeza mtoto kwa kidole kumuonyesha kitu kwenye kitabu alicho nacho mkononi.

Hawa ni walimu walioajiriwa na serikali ambao wamefanya mgomo, na wameshika mabango ya kuonyesha ya kwamba wako katika mgomo. Na mara nyingi walimu wasiposikizana na serikali huwa wanafanya mgomo.

Hawa ni walimu ambao ni wa muungano wanachama wa KUPPET, wanafanya maandamano ili kulalamikia matakwa yao ambayo wanafanya mazungumzo na serikali.

Huyu ni mwalimu aliye katika darasa na anafundisha wanafunzi wake, akiandika kwa choki katika ubao. Somo analofundisha ni la hisabati, na kichwa cha funzo la leo ni vipimo.

Hawa ni maafala ambao wamefuzu katika shahada mbali mbali. Hii ni katika shule ya mafunzo ya walimu ya Kagumo Teachers Training College. Shule hii inawafundisha walimu.

Hawa ni waathiri wa chuo kikuu, upande wa chuo kikuu cha Moi na wako katika barabara wakifanya maandamano na wamefanya mgomo wao kwa sababu mazungumzo na serikali haikuwezekana.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya anuwai, na wako katika maabara yao wakiwa na vyombo vyao vya kazi na vya masomo. Maabara kama hii hutumika kuwafundisha masomo yao ili waweze kujua vile yanaweza kufanyika katika kazi.

Maabara hii ni ya shule ya anuai na kuna wanafunzi ambao wako mle ndani. Wamevaa mavazi yao tayari kufanya majaribio na vyombo ambavyo viko mbele yao. Maabara kama hii hutumika kwa mafunzo ya anuai.